Mwanamume amesimama karibu na ng'ombe wa maziwa mweusi na mweupe. Mwanamume huyo amevaa fulana nyeupe, suruali ya jeans na buti nyeupe. Ng'ombe huyo amefungwa kwa minyororo na anaonekana kuwa katika eneo la kufugia ng'ombe ama katika zizi la kukamulia.

Ng'ombe wa maziwa wenye rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamefungwa katika banda la kisasa na wanakula nyasi. Pia kuna mifuko ya chakula cha mifugo iliyowekwa mbele.

Watu wawili wanaonekana wakimwaga maziwa kwenye vyombo vikubwa vya kupokea maziwa labda kwenye kiwanda cha maziwa. Pia, kuna mitungi mingine ya maziwa nyuma yao na watu wengine wanaonekana kwa mbali. Wote wanaonekana kufanya kazi katika mazingira ya usindikaji wa maziwa.

Shamba la migomba ambayo migomba mirefu imesimama na matunda ya ndizi iliyokomaa yananing'inia kutoka kwenye mimea. Ndizi hizo zinaonekana kuwa zinazojulikana kwa mavuno mengi na rangi ya kijani na njano. Shamba linaonekana kuwa lenye rotuba na linaonyesha ndizi nyingi zikionyesha kilimo chenye mafanikio.

Wanaume wawili wakiosha ngombe kwenye zizi la kisasa la ufugaji wa maziwa, mmoja wa wanaume anatumia bomba la maji lenye kinyunyizio kumwagia maji ngombe, huku mwingine akionekana akimsaidia kumsafisha ngombe kwa mikono. Ngombe mwingine anaonekana amesimama karibu nao ndani ya zizi hilo hilo.

Ng'ombe wengi wamo katika zizi ambalo limejengwa kutumia mabati na vyuma. Kuna sehemu ya chakula na sehemu ya ng'ombe kusimama. Katikati kuna njia ambayo mkulima anapitia wakati wa kuwekea ng'ombe chakula. Kila ng'ombe ana sehemu yake ya kupitishia kichwa wakati wa kula. Sehemu ya mwisho kuna pahali ambapo nguo zimeanikwa.

Sekta ya kilimo imeimarika pale ambapo tunamwona ng'ombe anakamwa kupitia mashine hii ya kisasa. Anaishi kwa zizi ambalo limejengwa kwa simiti. Sakafu vile vile imejengwa kwa simiti, ni safi imeoshwa. Mahali pa kuwania pamewekwa kwa simiti. Kuna vyuma ambavyo vimewekwa pale kuzungukia zizi hilo. Zizi hilo limezungukwa na nyaya ambazo ni za kisasa.

Wanawake kadhaa wakishiriki katika shughuli za kugawa chakula. Mwanamke mmoja anaonekana akitumia kijiko kuweka kitu cheupe kinachoonekana kama chakula kwenye bakuli ndogo kadhaa za rangi ya buluu na kijani zilizowekwa kwenye sinia. Wananawake wengine wamesimama karibu wakishiriki katika shughuli hiyo.

Wanaume wawili wakishughulikia maziwa. Mwanaume mmoja amesimama karibu na pikipiki yenye kigari na anashika vyombo vya maziwa. Mwanaume mwingine ameketi kwenye pikipiki yenye kigari ambayo inaonekana kutumika kusafirisha mitungi ya maziwa. Wako katika eneo la nje na kuna miti na njia ya udongo inayoonekana nyuma.

Ng'ombe wawili wamefungwa zizini wanakamwa. Ng'ombe wa kwanza anakamwa na mwanaume aliyevalia nguo ya samawati. Anakama maziwa na kutia ndoo. Ng'ombe wa pili anakamwa na mwanaume aliyevalia tishati nyekundu na long'i nyeusi, anakama maziwa vilevile anaweka kwa ndoo. Kando yake kuna ndoo nyingine ambayo haina maziwa. Mbele yao kuna watu ambao wamesimama wanawatazama wale ng'ombe wanapokamwa.

Kuna ndizi ambazo zimetolewa shambani na ambazo zingali mbichi. Zinaonekana kupangwa. Kando yake kuna mwanamume mmoja ambaye amebeba ndizi moja juu anaoenakana akiegemea juu ya ndizi zingine.

Mwanamke aliyevalia nguo nyeusi na mchoro juu yake anaonekana mwenye tabasamu. Amechuchumaa kwenye shamba la mahindi na shamba la viazi. Nyuma yake kuna mimea ya mahindi ambayo ina matawi ya kijani kibichi. Kuna matawi mengine ambayo vile vile ni ya kijani kibichi lakini haijakoleza.

Mtu aliyebeba rundo kubwa la ndizi mbichi akiwa amesimama karibu na rundo lingine la ndizi zilizopangwa chini mahali pa kuuzia ndizi. Mandhari inaonekana kuwa katika mazingira ya soko la wazi huku majengo na magari yakionekana kwa mbali.

Ni sehemu iliyolimwa. Kuna migomba ya ndizi inapandwa. Mwanaume mmoja anaonekana akiupanda mgomba mmoja wa ndizi. Wengine wamesimama kando kando wanamwangalia, wengine wako barabarani. Kando kuna mawe. Kuna wale ambao wanatembea tembea. Kuna miti kando kando. Mbele kabisa kuna nyumba na mnara wa stima.

Hapa tunawaona ng'ombe wawili wenye rangi nyeupe na nyeusi. Kando yao tunaona pia watu wawili, mmoja amevalia aproni ya buluu huku mwenzake akivalia tishati nyekundu na wote wanaonekana wanakama maziwa kwenye ndoo ya samawati na mbele yao kuna watu ambao wanawatazama.

Mtu ambaye magongo wake unaonekana, amesimama katikati ya shamba la migomba, iliyojaa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Migomba hiyo, inaonekana ni mirefu na imebeba mikungu mingi ya ndizi.

Watu wakisimamia ng'ombe wawili weusi ndani ya banda lenye paa na chuma na mbao. Mwanaume mmoja amevaa shati la milia na suruali nyeusi. Amesimama karibu na ng'ombe akionekana kuwasimamia. Mwanamke mmoja amevaa kofia nyeupe na nguo za zambarau pia yuko karibu na ng'ombe hao. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na mimea mingine ikionyesha mazingira ni ya shambani na ng'ombe hao wanaonekana kuwa katika eneo lililojengwa kwa ajili ya ufugaji wa mifugo.

Shamba la migomba ambapo migomba imepandwa na kuna mashimo yaliyochimbwa kuzunguka mimea. Mashimo haya yanaweza kuwa ni ya mbolea yaliyojazwa na mbolea ya shamba, mabaki ya mazao na majivu ili kusaidia mimea kukua.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama anafunga mikebe miwili ya maziwa kwenye pikipiki. Kuna jumba kando yake ambalo limefunguliwa mlango na limepakwa rangi ya manjano na samawati. Kuna watu watatu wanaume ambao wanajadiliana. Kando yao kuna gari aina ya lori ya kubeba maziwa.

Tukio la ndani labda maonyesho ambapo watu kadha wamekusanyika, mtu mmoja aliyevaa koti la maabara anaonekana akifanya maonyesho ya bidhaa labda kuhusiana na bidhaa za maziwa, utafiti kama unavyopendekezwa na matokeo ya utafutaji unaohusiana na bodi ya maziwa ya Kenya. Kuna meza iliyo na vifaa na bidhaa mbalimbali na watu wengine wanasikiza kwa makini.

Hawa ni ng'ombe amabao wanatoka kwenye kijidimbwi chenye dawa. Kidimbwi hiki kimetengenezwa na chuma ili kuwacha nafasi ya ng'ombe kupita katikati na mlango kufungwa nyuma. Kuna jenereta ya shimo. Nyuma kuna zizi la ng'ombe, ambao una ng'ombe wengine. Kuna majani na mti mrefu.

Kundi la ng'ombe wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe wakila nyasi kutoka kwenye rundo lililowekwa ndani ya tairi kubwa ya trekta iliyolala chini. Nyuma yao kuna jengo la shamba na mandhari inaonekana kuwa shamba la mifugo.

Mtu anaonekana akiendesha pikipiki iliyobeba mikebe mingi ya maziwa barabarani. Inaonekana kama anasafirisha maziwa labda kutoka shambani kwenda sokoni au katika kiwanda cha maziwa na mbele yake kuna magari na mimea.

Kwenye chumba sakafuni kumeachiliwa mikunga ya ndizi. Kuna ndizi ambazo zimeiva na kuna zile ambazo hazijaiva vizuri. Kuna zile ambazo ni za kijani kibichi na kuna zile ambazo ni za majano. Vilevile kuna kreti ambazo zimetolewa ndizi ambazo zimeiva na zingine hazijaiva vizuri.

Wanaume wawili wakiwa katika kituo cha kukusanyia maziwa. Mwanamume wa kwanza amevaa koti jeupe na kofia nyeupe akimimina maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma, kwenda kwenye chombo kingine kikubwa cha kukusanyia maziwa. Mwanamume wa pili amevaa sweta nyekundu na suruali ya jeans . Amesimama karibu na lori ambalo linaonekana kuwa na mitungi mingine ya maziwa. Inaonyesha mlango wazi na mazingira ya nje.

Eneo kubwa lililopandwa migomba ikionyesha kilimo cha ndizi. Migomba ina vichana vingi vya ndizi ambazo bado hazijaiva zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili labda katika eneo la kitropiki .

Shamba la ndizi ambalo lina migomba mikubwa na mingine midogo. Kuna ndizi moja ambayo imeota mkunga ambao una ndizi refu, linaloning'inia hadi chini. Mgomba huo umeshikiliwa na mgomba wa mti ili lisiweze kuanguka. Nyuma yake kuna mahindi na majani mengine ya kijani kibichi. Vilevile miti zinaonekana kwa umbali.

Kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake, wengine wamekaa katikati ya ndizi na wengine wamesimama nyuma. Kuna rundo kubwa la ndizi mbichi iliyowekwa chini ikionyesha wingi wa mazao. Mazingira yaonekana kama soko la wazi, huku miti na mijengo yakionekana kwa mbali.

Duka la maziwa liitwalo Destiny Dairy. Mbele ya duka, kuna mashine ya kuuza maziwa na watu kadhaa wamekusanyika nje ya duka wakionekana kununua maziwa. Jengo linaonekana kuwa la kibiashara na lina ishara inayoonyesha jina la biashara na huduma inayotolewa.

Soko lenye wanawake wakiuza ndizi nyingi. Mwanamke mmoja yuko mbele akishikilia ndizi na wengine wawili wanaonekana nyuma wakiuza bidhaa zao. Ndizi zimewekwa kwenye rundo kubwa zikiashiria biashara ya ndizi.